Hawa ni mashabiki na huenda ni mashabiki wa mbira huenda ni wakimbiaji, ambao wote wanaonekana wamesimama wakiwa wameweka mikono juu na kuna mwingine ambayo anaonekana kupiga picha, wote wengine wakiwa wanatabasamu kila mtu akiwa anashangilia timu yake.

Hapa ni shughuli ya kiserikali ambazo zinaendelea ambapo watu wamekuja hapa ili waweze wakapewa cheti chao cha kitambulisho, naona kuna watu ambao wamevalia nguo ambazo zinafanana ili hao ndio wanao hudumia watu ambao wamekuja hapa ili waweze wakapata huduma zao.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ambapo kuna mheshimiwa Raila Amollo Odinga akiwa anaonekana kabisa kuandika kitu fulani na pia kuna watu wengine hapa ambao wanaona akiandika na pia kuna watu wengine ambao wanasimama na pia hapa inaonekana ni mahali ambapo shughuli za kiserikali huwa zinaendelea.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa. Akionekana kabisa kuna mheshimiwa Raila Amolo Odinga, akiwa anaonekana ni kama anapigwa picha na kuna watu wengine hapa ambao wanasimama, wanaonekana wamekuja hapa ili waweze kushuhudia.

Kuna huduma za kiserekali ambazo zinaendelea hapa, ikionekana kuna watu amabo wanafinya computer na hapa imeandikwa huduma kenya, kila mtu anaonekana amevaa barakoa, ambapo hii ni sehemu na mchipuko wa ungonjwa wa covid 19 alafu kila mtu alikuwa anavaa kujikinga.

Kuna shughuli za kiserikali zinaendelea hapa, ambapo kuna watu wawili, mmoja ni anaye huduma na mwingine ni ambaye amekuja kuhudumiwa, akiwa anaonekana kikuwa na karatasi, ambayo huenda anajaza fomu ili awezenkuoata huduma zake.

Kuna mama mmoja hapa ambaye anaongea kwenye mikrofoni. Na inaonekana hapa ni shughuli za kiserikali ambazo nyuma yake kuna bendera ya Kenya na pia kuna bendera ingine. Ambapo na pia imeandikwa kuwa ni ya judiciary ambapo huenda anaongelesha mawaziri.

Kuna mheshimiwa Uhuru Kenyatta na jaji mmoja ambao wanaonekana kuongea, mheshimiwa huyu ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta alikuwanga anaongoza nchi ya Kenya kabla ya mheshimiwa Ruto kuingia.

Hapa kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaedelea, ambapo mheshimiqa Wiliam Samoei Ruto ameshika bibilia akiwela ushuhuda, ama akidhibitisha luwa atafanyia serikali kazi, na pia akonna bibi yake ambaye ako kando yake, na pia kuna majaji ambao wako hapa, ambao hapa ni Kasarani Nairobi.

Kuna huduma za serikali ambazo zinaendelea hapa ikionekana watu wote wamesimama. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa karibu na kompyuta akiwa ni kama anawaongelesha watu wengine ambao wamesimama. Na pia kuna polisi mama hao amesimama kwa umbali, yeye ndio anayeichunga salama huku.

Huni wakati wa mwaka wa 2017 ambapo watu walikuwa wanataka Raila na Kalonzo awe aongoze nchi ya Kenya ambapo watu wengi sana wanaenda Uhuru wakishangilia wakiambiwa watu kuwa Raila ndio ataongoza Kenya ambapo Kalonzo ndio atakuwa anamshikilia wakati hakuwepo.

Kuna mashabiki hapa wamevaa bendera ya Kenya wakiwa wanashangilia sana, huenda kuna wakimbiliaji, na wachezaji wa Kenya ambao wanacheza inaonekana pia kuna wazungu, ambao wamekuja pia kushangilia timu yao.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ambayo ikionekana. Kuna watu wengi sana ambao wanapanga laini na kuna watu ambao wakona vitu ambayo wameshikilia karatasi kwa mikono na pia wakona makalamu ikionekana kuna vitu, ambazo walikua wanaziandika.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambayo wamejumuika hapa pamoja ili waweze wakapiga picha. Inaonekana ni wachezaji na mmoja ambaye anachunga goli yao ambaye amevalia mavazi ambayo hayafanani na ya wengine. Wasichana hawa wanaonekana kupiga picha ili ikawa ni ya wanaokumbukia na wako katika kiwanja cha mpira.

Kuna mchezo ambayo inaendelea hapa, ambayo ni ya kuruka na kuna watu pia ambayo wamekaa hapo ili waweze kuona, na kurekodi, na ambaye amekuwa mshindi kwa kuruka umbali ambayo kuna wachezaji wengine ambao wamesimama kando wakingoja majina zao iliwaweze kuruka.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ikionekana kabisa watu wako wengi wamekuja ili waweze wakahudumiwa. Ikionekana pia ikionekana pia kuna maaskari ambapo wao na ambao ni wanaonekana kuchunga amani hapa ikiwa kila kitu ambacho kitatokea wao wako hapa ili waweze kuchunga usalama.

Hapa ni mahali ambapo kuna tanki ya maji, ambapo huenda hapa ni mahali ambapo watu wanaishi, sasa hii ni maji wanatumia ambapo inaenda kwa nyumba, inaonekana wameifanya kwa namna ambapo kila mtu anapata maji.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ambapo kuna majaji watatu na pia wameweka mabendera, ama bendera moja ni ya Kenya na ingine huenda ni ya mahali hapa ambapo kuna watu ambao wanasikiliza au wanaonekana kabisa kuwa mawaziri.

Kuna mechi ya mpira ambayo inaendelea hapa. Ikionekana kabisa kuna timu mbili ambao wamekuja hapa ili waweze kushindana. Pia kuna mashabiki ambao wamekuja hapa ili kila mmoja aweze kushabikia timu yake waweze kushinda. Pia mpira inaonekana kuwa mpira ambao hao wamekaa hapa ili waweze kuzuia mpira isiende kwenye goli.

Kuna shuguli za serekali ambazo zinaendelea hapa, naona mweshimiwa dakitari William Samoi Ruto. Naona kuna watu wengi hapa, na pia kuna waonekana kuna wabunge, na kuna majaji naona kabisa William Samoi Ruto anatabasamu.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa. Kuna mheshimiwa Uhuru Kenyatta na pia kuna watu na watu wanaonekana kuwa na tabasamu kabisa. Na pia kuna watu ambao wamevaa nguo za, nguo za askari. Wanaonekana hao ndio wanachunga usalama.

Hapa kuna shughuli za serikali ambazo zinaendelea, inaonekana kabisaa kuna wamama hapa ambao wanaelekezwa na wako na karatasi inaonekana wanajaza fomu. Hizi biashara zinaonekana kua ni za shamba ambapo naona mtu mmoja maevaa nguo ambayo imeandikwa kuwa ako na vitu ambavyo vinashughulika na mambo ya shamba.

hapa kuna shuguli za serekali ambazo zinafanyika. Hapa kuna mzee mmoja anaechukuwa vidole za mwanamke mmoja, inaonekana kuna vitu ambavyo mtu anachuwa serekalini ama kuna kitu anatengeneza kama kitambulisho.

Hawa ni wachezaji wa mpira wanafanya mazoezi juu sioni kama kuna mashabiki. Inaonekana kua kabisaa wako katika mazoezi yao ambao wanajitayarisha ili waweze, ili wakienda kwa mechi kuu waweze kuwa na nguvu na pia wameshikanisha vizuri.

Hapa ni barabara, inaonekana kuna barabara kando, na hapa kuna mahali pachafu ambapo watu wanaweka taka taka. Hapa ni kando ya barabara ambayo imetengwa ili waweze watu wanaweka taka taka. Naoana kabisa imechafuka sana na pia kuna maji ambayo inateremka.

Hapa kuna wakimbiaji ambao wanaonekana wako katika harakati wanataka kuanza kukimbia. Pia kuna mashabiki wengi sana amabao wamekuja ili kushuhudia na kila mmoja aweze kusherekea ama kushuhudia jinsi ambavyo wakiambiaji hapa watakimbia. Wanaonekana kuwa wanataka kuanza kukimbia saa hii.

Hapa inaonekana kulikuwa na mashindano ambayo ilikuwa inaendelea. Huenda mashindano hii ni ya kukimbia ama huenda ni ya mbira ambayo naona pia wameshikilia bendera ya Kenya. Naona mzungu mmoja pia akiwa na furaha. Pia wakenya inaonekana wamepata ushindi kutokana na fenye wako na furaha.

Ama kuna shughuli ambazo zinaendelea ambazo zinaonekana kuwa za serikali. Kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kuwahudumia wazee hawa. Wengine wanaonekana kabisa kuongeleshwa, wengine wakiwa na makaratasi. Inaonekana kuna mafomu ambayo wanazijaza wote wakisikiliza kwa makini wakiongelezwa.

Hapa kuna vijana wengi ambao wamevaa shati ambayo imeandikwa KDF, inamaanisha kuwa huenda walikuwa katika mazoezi. Wao wanataka kuandikwa kazi katika kdf ili waweze kutunza nji na kuilinda nchi yetu.

Hapa kuna mashabiki wengi ambao kuna mama mmoja hapa akiwa amefungua mdomo yake, anaonekana kabisaa kushangilia akiwa ameshilia bendera ya Kenya, ameiva, ameshikilia kwenye mkono na pia nguo yake inaonekana kuwa ya kenya, inaonekana kabisaa kulikuwa na ushindi katika timu ya Kenya.

Hapa ni kortini kuu ya Kenya ambayo inaelekeza kuwa wametimiza kuwa watu wa kijinsia yenye inafanana wanaweza kuwa na kimapenzi ambayo kitambo haikuwa inakubalika alafu lakini kwa sasa imepitishwa na kupalika.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ikiwa kuna mheshimiwa daktari Wiliam Samoei Ruto, na pia kuna wajaji na pia kuna mheshimiwa mwingine ambao wameshikilia vitu wakionyesha wote vitu hizi ambazo wameshika zote zinafanana.

Hapa kuna mashambiki wengi sana. Mashambiki hawa wanaonekana kuwa ni wa mpira, wakiwa wengine wanashangilia, wakiwa wengine wamevaa mashati ambayo inaonyesha timu yao, wengine wakiwa wamekaa chini, wengine wakiwa wamesimama.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ikionekana watu wanajaza mafomu huku wengine wakichukuliwa vidole. Huenda wanachukua kitu kama kitambulisho ambapo shughuli hizi zinaendelea wanajaza fomu ili vitu vyao viweze vichukuliwe na watapata vitambulisho vyao.

Hapa kuna mashabiki ambao wanashabikia timu ya mpira inayoitwa Man City. Wanaonekana kabisa wakiwa na furaha ambayo inaonekana timu hii ya yaa Man City ilikuwa imeshinda ndio maana wametoka na kitu ambbacho imeandikwa kuwa wanataka sasa timu ya Man City. Wao wanafuraha sana.

Hapa kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea. Watu hapa wanakuja wanachukuliwa vidole ili waweze wakatambulika kuwa hawajawahi fanya kitu kibaya katika serikali. Na pia wanapewa vitu zingine za vitu za hospitali inayoitwa NHIF . Ili mtu akienda hospitali aweze kuhudumiwa bure bila kulipa kitu chochote.

Hapa kuna timu mbili ambao ni wachezaji wa mpira wa mguu, wote wanaonekana kabisa kungangania mpira wore wakitaka kuwa mshindi, pia kuna mashabiki ambao wamekuja hapa ili kila mmoja aweze kushabikia timu yake ili aweze kushinda.

Hapa naona kuna mashabiki ambao wanashangilia. Inaonekana kabisa kuna mshindi mmoja ambaye anaonekana kushinda, huenda ni mshindi wa mpira ama ni mshindi wa mwenye anakimbia. Wanaonekana kabisa kupiga makofi ambao wanashangilia, huku wengine wakiwa kwa masimu zao.

Hapa kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea ambapo kuna watu ambao wanahudumia. Ingawa makastoma hawako wengi wanaonekana kuwa wachache. Hapo mambo yasha inafanyika ambapo mtu anakuja anatengeneza ile akiwa enda hospitali anaweza akashughulikiwa bila malipo yoyote.

Hapa ni mahali ambapo shughuli za kiserekali zinaendela. Kuna watu ambao wahudumia na wanaonekana wamevaa barakoa. Inaonekana kila mtu amevaa barakoa kuonyesha kuwa hiki ni kipindi ambacho kulikua na mchipuko wa Covid 19 ambapo kila mtu amevaa barakoa na huduma zinaendelea vizuri.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ikionekana kabisa watu wamepanga laini huku wakihudumiwa, na kuna mwingine anayepiga picha, anapiga picha hawa watu wakihudumiwa. Watu huku wamevaa vizuri ili waweze kujitoa na kuambukizwa na homa ama na maradhi mengine kama..

Hapa kuna posta ambayo wameandika tuko pamoja, wakiwa wamechora michoro ambayo iko na mikono miwili ambayo inasalimiana, kuonekana kuwa wako pamoja. Hii ni ya chama fulani ambayo wamechora pia kuna rangi ambayo wamepaka ikiwa inaisha.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao wanaonekana kabisa kungangania mpira kila mtu akitaka mpira. Hawa ni wachezaji wawili pia inaonekana kuwa kuna mashabiki. Hao wamekuja hapa ili waweze wakashabikia mpira. Kila mtu anashabikia timu yake ikitaka ikue na ushindi.

Kuna shughuli za kiserekali ambazo zinaendelea hapa ikiwa kuna watu ambao wamevalia mashati ya rangi ya nyekundu. Hawa watu hii shati yao imeandikwa kua ni KDF no wonder walikua katika mazoezi, ili waweze wakaandikwa kwa kazi. Inaonekana kuna mashabiki wengine ambao wamekuja waone mazoezi ambazo wanafanyishwa.

Hapa tuko na mheshimiwa mmoja anayeitwa Helene Rafaela Namisi. Huyu alikuwa anapewa majadiliano ili aweze kuungana na koti kuu la Kenya, ama koti kubwa la Kenya. Huku akiwa na microphone, akijibu maswali ambayo anaulizwa.

Hapa kuna mashabiki ama huenda ni mashabiki wa timu ambayo inaitwa Kormaya. Wakiwa wamevalia mashati ambayo yanafanana. Wakiwa inaonekana kabisa kulikuwa na ushindi, wanaonekana wanasherehekea huku wakiwa na matarumbeta, wote wakiwa wanashangilia.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapo ambao wale watu wanaonekana kujaza mafomu na wengine huku wakichukuliwa vidole zao. Pia watu hao wanaonekana kuna watu wenye wamepanga laini ili waweze pia waka hudumiwa na wakapata huduma zao.

Kuna watu hapa ambao wameshikilia bendera ya Kenya, wakiwa wanainua mikono juu, wakiwa wakona furaha ikiwa ni kama wengine wamevaa mashati ambayo imeandikwa Kenya. Inaonekana kabisa kuna timu ya Kenya ambayo imekuwa na ushindi.

Kuna wachezaji wa mpira ambao wako hapa wakiwa ni kama wako na furaha, huenda timu yao imeshinda. Timu yao inaitwa Bandari FC ambao wote wameshikilia wengine wakiwa wanakumbatiana kuonekana kuwa wako na ushindi.

Hapa kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea, ambazo naona kuna watu ambao wamevalia bendera ya Kenya, wakiwa na furaha sana. Kuna kitu ambacho kimeenda vizuri. Pia naona ni Waafrika na pia kuna Wazungu ambao wamejumuika wote iliwaweze kusherehekea. Inaonekana kabisa kuna kitu ambacho walikuwa wanasherehekea hapa, ambayo ni ya Kenya.

Hapa kuna wachezaji wa voliboli, ambao wote wanang'ang'ania mpira, kila timu ikitaka kuwa mshindi. Pia kuna watu ambao wamekuja ili kushuhudia, na kushangilia, kila mtu anashangilia timu yake ili waweze kuwa washindi.

Kuna mama fulani hapa ambaye anaitwa Millicent Omanga, ambaye pia kuna watu ambao wamevalia nguo ambayo imeandikwa Millicent Omanga na iko na picha yake. Anaoneka anaeza kuwa anaomba kura ya kitu fulani ndio maana anaenda akiomba omba kura, akipeana hizi vitu ili aonekane kuwa anaweza saidia watu.

Kuna watu wengi hapa ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki, wote wakiwa wamevaa mashati ambayo ni samawati, wakiwa wameinua mikono juu na wakiwa wako na furaha. Inaonekana kuna timu ambayo wamekuja hapa ili waweze wakashangilia, wote wakiwa na furaha.

Kuna huduma za serekali ambazo zinaendelea hapa. Kuna watu wawili hapa ambao wamekuja kuhudumiwa na kuna mtu mmoja hapa anayewahudumia ikiwa ni nambari ya ishirini na mbili akiwa anahudumia Mama hawi anaonekana kabisa alikuwa anauliza maswali ,sasa anajibiwa maswali yake.

Kuna huduma za serekali ambazo huwa zinaendelea hapa, na kuna watu wafanyikazi ambao wamevaa nguo ambazo zinafanana .Wanaonekana kabisa wamepanga laini wakijua kuwa walikua wanapigwa picha kila mtu akiwa ameshikilia mkono wake mbele.

Hapa kuna mashabiki ambao wanaonekana kushabikia huenda ni timu ya mpira ama huenda ni wakimbiaji ama huenda ni wachezaji wa voliboli. Wao wanaonekana kabisa kuwa na tarumbeta wakiwa wanashangilia wakiwa wameweka mikono yao juu. Kila wengine wakitabasamu wakiona kuwa timu yao huenda iko karibu kushinda.

Hapa kuna huduma ambazo zinafanywa kwa watu ambao wanataka kwenda katika nchi ingine ambayo si Kenya. Wanataka kuhama, hapa ndio wanakuja wanapewa makaratasi wa fomu fulani ambapo watapewa kabla waende huko.

Hapa kuna shughuli za kiserikali amabazo zinaendelea ambapo naona msheshimiwa Uhuru Kenyatta na bibiye, ikiwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikua anaapishwa akiwa ameshikilia bibilia na pia akiwa anafuatilia maneno ambayo jaji anayasema. Pia kuna watu ambao wanakuja kushuhudia.

Kuna shughuli za serikali ambazo zinaendelea hapa watu wakuhudumiwa. Watu wengi hapa wakiwa wamekaa jini. Watu wamekuja kuhudumiwa wakiwa wengine wakiketi jini wakingoja samu zao ili waweze pia wakahudumiwa. Inaonekana huduma hizi ni za KRA ambazo naona zimeandikwa hapa.

Kuna mtu hapa ambaye anafanya shughuli za kiserikali, na inaonekana huyu mtu amevalia mavazi yake ambazo ni za kazi, na pia amevalia barakoa, inaonekana huenda kuna ugonjwa ama ni ile msimu ya covid-19,halafu hapa huduma za serikali zinafanyika ambapo wanasema inafanyika kwa urahisi sana na ufanisi.

Hapa kuna mashabiki ambao huenda wanashabikia timu ya mpira, ama huenda wanashabikia wakimbiaji. Inaonekana kabisa, wengi wao wako na mabendera ambayo ni ya Kenya, wengine wao wakiwa na matarumbeta ambao wanashangilia huku wakiwa wamesimama, ikionekana kabisa wanasherehekea wakitaka timu fulani ikuwe na ushindi.

Haoa inaonekana kabisa kuna timu ambayo wanashangilia hawa ni mashabiki. Mmoja kiwa ameinua bendera ya kenya amevakia shati ya nyekundu ambayo imeandikwa kenya wote wakiwa ni kama kuna timu, ikiwa ni mpira ama mkimbiaji ambao wamekuja kushuhudia kushabikia.

Hawa ni wakimbiaji ambao wanakimbia uku kila mtu akitaka akue mshindi. Pia kuna mashambiki ambao wanawashambikia. Inaonekana hii michezo ndio imeaza saa hii ikiwa bado wako kwa laini moja hakuna ambaye ameshinda mwenzake.

Hapa ni uwanja wa mpira ambao kuna wachezaji ni timu mbili ambao wanaonekana kabisa kung'ang'ania mpira. Ukiangalia kuna mmoja ambaye anaonekana kuanguka watu waking'ang'ania mpira. Pia kuna mashabiki ambao wamekuja hapa ili waweze kushabikia kila mtu akiwa anashangilia timu yake iweze kushinda.

Kuna vijana hapa wanaonekana kupika picha, wao wakiwa na furaha sana wakiwa wanaonekana kuwa ni wakimbiaji na ni wa nchi ya kenya na pia kuna mashabiki wengi sana walikuwa wamekuja hapa hili waweze kushuudia.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ambazo ni shughuli za NCA, ambazo kuna watu wawili hapa, kila mmoja akiwa na kompyuta yake. Wao wanaonekana kabisa kukuwa na mashughuli ambapo kila mmoja anashughulika.

Kuna kijana mmoja hapa ambaye anasimama akiwa anapiga picha akituonyesha kuwa amepata cheti chake ambacho atakuwa anasafiri katika nchi ingine ya nje. Huenda anaenda kufanya kazi ama kuna shughuli zingine anaenda kuzifanya huko, ama huenda anaenda shughuli kusoma, shughuli za kimasomo.

Kuna wasichana wanne hapa, ambao wamevaa mashati ambayo imeandikwa Kenya. Wakiwa wanaonekana kabisa ni wanachezaji wa voliboli. Kuna mwingine ambaye ameshikilia mpira ya voliboli, ndio maana inaonekana wao ni wachezaji wa voliboli. Wote wanaonekana kuwa na tabasamu, wakiwa wanajua kabisa walikuwa wanapiga picha.

Kuna watu watatu hapa ambao, mmoja ni mwafrika na wengine wawili ni wazungu, wanaonekana wakipiga picha, wao wanapiga picha wakiwa wanatabasamu, kila mtu akiwa anatoa meno yake nje, na pia inaonekana wazungu wawili wakiwa wanachora bendera ya Kenya kwa uso yao, na pia wamevalia mashati ambayo imechorwa bendera.

Kuna mashabiki hapa ambao wamekuja ili kuweza kushabikia timu yao. Huenda ni wakimbiaji ama ni wachezaji wa mpira. Ikionekana kuna wenye wamevaa nguo ambazo zinafanana, wengine wakiwa na matarumbeta, wengine wakiwa wameinua miguu juu, kila mtu aking'ang'ania timu yake iweze.

Kuna wachezaji wa voliboli hapa, ambao wanaonekana kabisa wanaruka juu, kila mtu akitaka kuinua mpira na kila mtu akitaka kuwa mshindi. Na pia kuna mashabiki, ambao walikuwa wamekuja hapa, ili kila mtu aweze kushangilia timu yake, wote wakitaka kila mmoja timu yao iweze kushinda.

Hapa kuna wachezaji wa mpira ambao ni timu mbili , wengine wakiwa wamevalia mavazi ya nyekundu na mwingine, mwingine akiwa amevalia mavazi ya nyeupe wote wanaonekana kabisa kung'ang'ania mpira kila mtu akitaka kuwa mshindi wakitaka wanang'ang'ania isingie kwa goli yao.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ambapo unaonekana kuna watu wawili ambazo wanaziandika mafomu huku wengine wawili wakiwaelekeza. Inaonekana watu wawili hapa kuna vitu ambazo wanazijaza, ili waweze wakaitekeleza.

Hapa kuna wachezaji wa mpira ambao ni timu mbili, wako kabisa wanang'ang'ania mpira, kila mmoja anataka kuwa mshindi. Pia kuna mashabiki ambao wamekuja hapa ili kila mmoja aweze kushabikia timu yake.

Kuna shuguli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ikiwa kuna watu wengi sana hapa ambao wamepanga laini ili waweze kupata huduma wakionekana kuwa na makaratasi inaonekana kabisa walikuwa wanajaza fomu fulani ili waweze wakafanyiwa huduma.

Hapa ni uwanja wa mpira ambapo kuna wachezaji na wao wanafanya mazoezi huenda hapa mpira haijaanza. Inaonekana kabisa wao wanafanya mazoezi ili miguu yao iweze kuwa na nguvu na wao waweze kupata ushindi.

Kuna wasichana hapa ambao wamevaa mashati ambayo ni ya timu ya Gor Mahia. Timu hii ni timu ya mpira, ambayo huenda wanaenda kushabikia timu hiyo ama wametoka kushabikia timu hiyo, ambao wanaonekana kutembea huku wakiongea.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ambaye tunaona mama mmoja akiwa ana ongea kwenye spika, inaonekana kabisa kuna umati wa watu ambao anawaongelesha. Na hapa pia kuna mchoro wa bendera wa Kenya ambao umechorwa kwenye ukuta, waonekana kuwa hapa ni mahali ambapo shughuli za kiserikali huwa zinafanyika.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ikionekana kabisaa kuna dada ambaye kucha zake zinachukuliwa na pia kuna mwingine ambaye anaandika, inaonekana anajaza fomu. Pia watu wote hapa wanaonekana kuwa wamevaa barakoa, kukionekana kuwa ilikuwa msimu ambao kulikuwa na mchipuko wa covid-19.